Huku kuna mboga ambapo kuna mazao mbali za kijani kama vile sukuma wiki, spinach na ndimu pamoja nyekundu kama radicchio mazao haya yamepangwa kwa matendo ya kuvutia, yakionyesha utaratibu.

Duka lenye limeandikwa Junction Forex and Money Remittance . Hii ndio mahali watu wanatuma pesa ama mtu akitaka achukue pesa from dunia yote, popote wakati wanataka, wakitaka kwa dhuba ukitaka kutuma pesa ama utume.

Gari kubwa ya kubebea gari zikiwa zimeletwa na gari impya inapewa inaingishwa gari ile hapo juu na ingine chini na inabeba kwa mahali ingine.

Tangazo la bima la nyumba. Tangazo lina kipaa kikuu House keeper Insurance linaonyesha picha la mhudumu wa bima Ryan C.Smith Reserver kwa kujiamini tangazo.

Gari mapya yakiwa yameegeshwa nje ya duka la kuuza magari la Honda likiashiria sukari za biashara ya magari, muuzaji na magari ya kisasa kutokana na wateja tofauti.

Kwa picha hii, inanionyesha vile gari ambayo inabebwa na gari ingine, kuna gari ambayo inabeba gari ingine kutoka mahali moja hadi mahali ingine, vile tunaona kuna hii gari inabeba gari tano hivi ama tatu na zaidi, ambayo inawezebeba hata kuna chini na juu, mara inabeba kwa mahali mbili ama kutoka hata safari mbalimbali, ama hata kama safari ni ndogo, hii gari ndo gari ya kutumia au kubeba watu.

Hapa ni mahali pa soko au duka ambao watu wananunua na vile imeandikwa nikos , mandhari ya cosmetic ambao watauza kama vitu ya kujipaka wasichana ama kujipakapaka nywele na hapo mbele yake kuna tuktuk na gari ingine hapo matatu na kuna hapo watu wananunua ndizi, maembe na.

Watu wawili wakiwa wamesimama nje ya duka la huduma za pesa au mawasiliano linoloonekana kuwa na mipango ya M-PESA na huduma nyingine. Mmoja wa mtu amevaa shati nyekundu na suruali nyeusi, mwingine akiwa na buluu.

Duka dogo la huduma za kifedha ikiwa na maandishi ya Mpesa ukihitaji huduma za kutumia au kupokea pesa malipo ya bili na ya mara mengi ya kifedha.

Duka ndogo, au kibanda cha kuuza vinywaji baridi tunaona majokofu ya kichwani yakiwa yamesimama upande wa kushoto na kulia ikionyesha bidhaa kama soda za peshe, maji.

Watu wako sokoni wakinunua ndizi amabzo ziekwa kando ya barabara.

Mtu akitumia simu ya mkononi kufanya au kudhibitisha aumala wa kifedha kwa njia ya kiteknolojia ikiashiria matumizi ya teknolojia ya fedha.

Tunaona vipuyo vikapo na vio mbali mbali vya plastiki vikiwa vimekida vya ayina tafauti kwa tafauti ikoni hivyo. Tafauti kama kahawa ya ikuno na zambarao, viyambo inayasha uwepo wa ayina mbali mbali za viyazi tamu na viyazi vya kawaida. Mpangilo ya bida hizo tunayasha kwa mbani shokoni na kenyeji.

Jengo la Sunny Forex Bureau lilipo ndani ya jumba la biashara likiashiria huduma za ubadilishaji wa fedha kama kigeni, shughuli za kifedha kama wasafiri.

Mkono wa mtu ambaye ameshika pesa ya elfu moja, ikiwa imeshikwa kwa elfu moja inaezakuwa anaenda sokoni kununua kitu ama amepatiwa na mzazi wake ama amefanya kazi akichukua.

Magari mapya yakiwa yamepangwa kwa mistari kwenye uwanja wa wazi maonyesho ya magari biashara ya kuuza magari ya mitumba au mpya au soko la magari ambapo wateja wanaweza kuichukua na kununua.

Gari aina ya Toyota Hilux, likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi na miti, mazingira inaonyesha kuwa na eneo la mashambani au pembezoni kwa maji ambapo kuna utulivu na nafsi kubwa ya uwezo, gari hilo linaonekana kama hali nzuri na limewekwa afya na huduma ya serikali inayohitaji iko.

Jumba la maegesho ya magari lililojaa magari ya aina ya marangi mbalimbali. Magari yamepangwa kwa mistari iliyogongwa kuonyesha mapangilio nzuri na matumizi ya nafasi kwa ufanisi. Hii inaweza kuwa ihadi ya makori ya gari kuuza au madarati hii inasababisha biashara ya gari kuendelea mbele.

Vile naona kwa hii picha, ni magari wa bei ghali au bei juu juu ambao watu watajiri ndio wananunua, hapa ni mahali ya kununua gari au kampuni wanaotuma au kununua gari watu wengine ikiwa hivi au ikiwa mpya, na vile naona, magari ni gari kubwakubwa au gari ya bei ghali na watu ambao wako na pesa.

Tunaona magari yakiwa yamezingirwa na maji ya mafuriko barabarani, jambo linalo ashiria adhari ya jangwa la asili kama mvua kubwa, kwenye picha hiyo pia kuna ujumbe iliyoandikwa Don't let a natural disaster sink your business ukihimiza watu kuchukua bima ya biashara kama njia ya kujikinga hasara kubwa.

Karatasi ya NTSA, National transport service ya kujikinga na hii ni karatasi ambayo wanakupatia hiyo society baadae wakati wanataka ujifunze ama ukuwe dereva ama uchukue license nayo wanakupatia na pia baada ya kuingia.

Skirini ya simu ikionyesha zalio la pesa katika programu ya kucheza ikiashiria matumizi ya kuduma za kifedha akihitaji au vile kuwekwa au kutoa pesa kununua data au kufanya miamba kupitia simu.

Mkono wa mtu juu ya meza yenye noti ya sarafu mbili na ni pesa ya Kenya ya kitambo, si sahii, inaweza kuashiria shughuli ya kifedha kama vile malipo ya huduma au poa fedha, na hii fedha ni ya kuufisiwa na mada ya uchumi, biashara au udonongovu au rushwa kulingana na muktadha mbalimbali ya na kuna shilingi hivo.

Wanaume wawili wakiwa karibu na gari la kifahari ndani ya jengo au sehemu rasmi kama ofisis au duka la magari, mmoja wao anaonekana kumpatia au kuonyesha mwili kwa gari ishara ya kwa uuzaji au makabiliano ya gari jipya.

Inaleta nguo za wanawake ama kuna zingine ni za kitamaduni ama ya kisasa za wanaume ambayo wanavaa ambayo watakatwa wakiwa wanapima badaye imepangwa kwa mapango mstari na kwa zile mpangilio mstari ikiwa inauzwa hivyo.

Vikapu vya mikono vya rangi mbali mbali vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri. Ikiashiria kazi za mikono ubunifu na wakisanaa na uchonjo wa bidhaa asili katika jamii.

Hii ni kitu anayosihi kuwa afya ya kutibu watu ambayo inaitwa AAR ambao wanaokupatia au wanatibu watu wakiwa wanaweka website or unapiga nambari huyo amabayo wameandika pale make sure unakunja imani yako au wanakutibu na kupatia dawa au wanakupatia daktari.

Tangazo la bima ya afya kutoka kampuni ya jubilee health insurance. Tangazo Hilo Lina rangi nyekundu na nyeupe zinazovutia macho. likona maandishi yanayosema cover Bora medical cover na from six thirty shillings per annum ni ishara kuwa huduma ya bima inapatikana Kwa bei nafuu.

Magari mapya wakiwa yamepangwa ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Biashara ya magari mtu anahitaji bidhaa mpya au mazingira ya kuuza magari ya kisasa kwa wateja.

Inaonyesha daktari au wataalamu ambao wameficha kwa health ambayo imeandikwa health insurance ni kama mtu ambaye atapatiwa daktari matabibu na atakuwa pale, atakuwa faida yake.

Matatu ambayo imesimama kwa barabara ikiwa inaenda mahali ama ya kuuza ambaye ni mpya ama ya mtu ambaye anataka kujiuzia ama ni ya kubeba watu ambaye amefika mahali.

Ya soko la mtaani ambalo bidhaa mbali za kienyeji na mikono kama vile shanga, mikufu na mipambo ya asili imepangwa kwenye vibanda au meza kando ya barabara. Wauzaji wanaonekana wakiwa wamesimama au wameketi karibu na bidhaa zao wakisubiri wateja.

Hii kitu ni hawa watu, ambaye mtu anawapatia, au unapatiwa insurance ya kukuwa au ama wanyama kula. Au akikufanyia kitu, unampea warrant . Hicho kitu ndiyo anamiliki, kupatiwa kitu yako au ni pesa, ama ukikuwa umeumwa watakupeleka hospitali ikiwa hivyo.

Inaonyesha mkono wa mtu aliyeshika simu ya mkononi ambayo screen yake inaonyesha programme ya afya au huduma ya jamii katika simu yake. Kuna mwenye bari zenye alama na maandishi kama book service kit as a doctor na mengine yanayoashiria huduma tofauti.

Wanaume na wanamke waliovaa mavazi rasmi ya ofisini wakiwa wamesimama karibu na gari wanaonekana kufurahia mazungumzo huku wakitazama karatasi au hati fulani huenda mkataba au taarifa tazamo zako zinakuwa ya kununua gari.

Hizi ni vitu vya utamaduni au za watu kama Maasai na hutumia kama kifugo au mwashingo au wataweka kwa shingo hivo.

Soko ya manguo ama soko ya vitu vya kuuza kama bidhaa na inaonekana imetayarishwa, hapa kuna barabara, kwa kuuza kama viti kwa kujipaka kila kitu hata.

Inaonyesha gari aina ya Toyota Land Cruiser Prado lililosimama kwenye sehemu ya wazi karibu na uzio wa rangi ya buluu. Gari hilo linaonekana kuwa katika hali mzuri sana.

Wanawake wawili wakiwa katika soko la nguo duka la mitumba. Mazunguzo hodo la nguo lilo rangi mbalimbali zilizopangwa kwenye nguo za kuta na chupa au kupanga duka la biashara mmoja wao ameketi chini huku.

Soko la kienyeji lenye vibanda vya umbao ambavyo vimepangwa bidhaa mbali kuna matunda na mboga kama vile nyanya ,ndizi ,vitunguu na mboga za majani ambavyo vimepangwa, wamepanga kwenye vikapu na meza na mabao vile nguo zenye rangi tofauti zimetokewa juu ya pande hiyo.

Gari ambayo ikiwa na hali nzuri imepangwa vizuri kwa laini inaeza kuwa ni chombo cha kununua gari ama kuuzia na watu wakiwa wanafika hapa, wakiwa wanaona gari kama inaeza kuwa ni gari yao.

Mkono unaoshika pesa ya Kenya mia mbili na hamsini na hamsini ingine ambayo amekunyanganya na mkono yake akiwa mbele ya kompyuta yake akionekana na.

Tangazo la bima ya pikipiki kutoka kwa kampuni ya Imana insurance. Katika tangazo hilo, kuna picha ya pikipiki iliyolala upande kuashiria ajali au tokeo linalowea kuhitaji fidia za bima. Juu ya picha hili kuna maandishi makubwa yaliyoandikwa motorcycle insurance yakisifia aina ya huduma iliyotajwa.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo matunda na mboga zimetandazwa kwenye vikapu vya nyasi. Biashara za bidhaa za kilimo uchumi wa kunyunyiza na umuhimu wa masoko kama sehemu za kukua.

Mashini ya kusambaza maziwa ambapo kun picha ya ngombe.

Meza kidogo ambayo inauza bidhaa ama mboga kama vile ndizi, nyanya, vitunguu, karoti, mahindi na vitu zingine zinauzwa hapa kama sukumawiki na watu wananunua hapa.

Tokeo la kukabidhi funguo za gari katika watu wawili, mtu mmoja aliyevaa suti nyeusi na shati jeupe ananyosha mkono kupokea funguo, huku mtu mwingine aliyevaa koti la mistari ya rangi nyeusi akikabidhi funguo hizo, madhari ya nyuma inaonyesha magari yaliyopaki, jambo linaloashiria kuwa tukio hili linaweza kuwa linatokea kwenye duka la gari.

Sehumu tuko ni ya mitaa ambapo nguo hasa socks za aina mbali. Zimepangwa juu ya meza au vitana vya chuma kwa ajili ya kuuza socks hizo. Tofauti kama pinki blue au hata nyingi zilizoonyesha urahisi wa kujandana . Mazingira ya soko yanaonekana kuwa ya wazi ya ardhi na udongo na picha hii inaonyesha maisha.

Bima ya magari ya teksi inayoonyesha gari matatu ya rangi tofauti ya rangi ya chungwa, nyeupe, nyekundu yaliyopangwa msitari mmoja. Juu ya magari kuna maadishi yaliyoandikwa PSV taxi insurance .

Inatuonyesha sehemu kubwa ya maengesho yenye mshororo wa magari yaliyopangwa Kwa msitari wa Moja Kwa moja. Magari haya ni ya rangi mbalimbali kama vile nyeusi, nyeupe, kijifu na mchango na yanayoonekana kuwa mapya au katika hali nzuri yamepangwa katika mpango wa kuvutia kuonyesha utaratibu wa hali ya juu. Maengesho haya yanaonekana...

Kuna namba juu ya karatasi inaonekana kuwa sehemu ya jimu ya lisha zinazolengwa kuwafikia watoto kuwasaidia kuelewa masomo kwa njia rahisi na ya kufurahisha alama ya dhiki na makosa zilizoonyesha kuwa kazi hiyo tayari imkangalia walimu jambo linaloonyesha usemizi wa karibu maendeleo.

Mtu akifanya malipo kwa kutumia kadi ya benki ya mizaa kupitia mashini ya POS kadi hiyo imeingia kwenye mashini na kwenye chini ya mashini inayoonekana kiasi pesa shilingi mingi.

Eneo lenye magari mengi yaliyopakiwa ikiwa na sehemu ya yadi ya magari au kituo cha kuuza magari yaliyotumika jambo linaloonyesha biashara ya magari.

Inaonyesha mkono wa mtu anaye ameshika msururu wa noti za pesa. Hizo ni ya elfu moja. Zimepangwa vizuri kwa mafungo. Huyo ameonekana kuvaa nguo nyekundu na fedha hizo zimekuwa juu ya meza mbao.

Duka ndogo lilichojaa bidhaa mbalibali ya hususan za vijani vya maziwa na bidhaa za maziwa. sehemu ya mbele ya duka hilo ina vioo vikubwa vinavyo onyesha wateja kuona bidhaa zilizo pangwa ndani.

Soko la wazi lenye shughuli mingi wafanyakazi wengi haswa wanawake wamepanga bidhaa zao chini ya vipande vyao vidogo. Bidhaa mbalimbali za kilimo kama vile nyanya, vitunguu, viazi, matunda, mboga na ndizi zilizoonekana zimepangwa vizuri mbele yao tayari kuuzwa kwa wateja.

Mkono wa mtu anayehesabu noti ya pesa hasaa noti za sarafu ya Kenya ya elfu moja. Pesa hizo ziko ndani ya sehemu ya kuhifadhi pesa, hizi pesa zilikuwa za kitambo, pesa duku au hali inayo dukulu kwa fedha biashara ya malipo au hesabu.

Hapa ni mabao au vile tunaona ni mila na utamaduni wa watu, kama ikija kwa kuweka mishingo mgongoni ama mishipi vile anaona kuna mishipi ambaye imetengenezwa kwa ngozi na hiki kingine ni kama hata vile unaona ni kenya ambaye ameangalia hapa baadae.

Hapa ni mahali, hapa ni sokoni ambayo watu wote wa kijiji wanakuja kununua viazi, matunda, ndizi maharagwe sukuma wiki wapewe chakula. Hapa unaona watu wengi.

Skrini ya simu ambayo ina akaunti ya benki ikionyesha salio la pesa juu kuna maandishi yanayoonyesha balance shilling sixty eight, six hundred chini ya salio hilo kuna alama nne zilizoandikwa.

Gari la kubebea magari likiwa limepakia gari lingine la gari ya blue . Gari la kubebea lina trela maalum linaloekea kwa ajili ya shughuli hii linaloonekena likiwa limeshekwa mwendo, baada ya mvua kunyesha na mazingira ya nyuma inaonyesha mandhari ya kijani na anga kuwa na mawingu yanayoonyesha kuwa ni eneo la wazi ya kijiji.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi za kibiashara watu wengi wamejazana katika njia ya katikati wkitembea huku wengine wakiwa wamesimama kwenye vipande vya wauzaji bidhaa mbalimbali kama nguo, mazulia na bidhaa za nyumba zote zimepangwa kwenye upande huo kusudi lao wakutane na ajira ya kuuza. Soko hili linajulikana kwa kupitia hilo.

Kwa vile naona kwa picha hii naona mila na utamaduni wa watu wa maasai ama watu wengine watu ambaye wanaoishi Kenya ndo wanatumia kama hii hata sanasana Maasai na watu wengine ndo wanatumia kwa hii mila Leo wanatengeneza kwa mikono yao ni ile ya kufaa kwa mkono, shingo au masaa au viatu ama ni nguo ya kuvaa wanatengeneza kwa njia hiyo.

Meza ya kuuza bidhaa sokoni hasa viatu vya plasitiki na mipira ambazo zimepangwa juu ya kitambaa au tarubani. Vyote hivyo vina rangi mbali mbali kama bluu na pinki tofauti na uchaguzi wa mwanariadha. Muda huo wa biashara unaashiria soko la wazi soko la mtaani ambalo mara nyingi...

Magari ya kifahari yakiwa yamepangwa nje ya jengo la biashara linaloonekana kuuza au kukodesha magari. Shughuli za kufichiara kama sekt ya magari.

Duka la nguo linalouzwa vitambaa vya aina mbalimbali. Vitambaa hivi vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rapu hadi juu ya ukuta na vinakuja kwa rangi tofautitofauti zenye mifuko ya vipande. Katikati ya duka kuna sanamu la farasi inayovaa moja ya mavazi yanayopatikana dukani apo jambo ambalo...

Inaonyesha mahali ni gikomba ama watu wanauza kama nguo ama viatu vya mpira vile unaona viatu vya kawaida, kuna buti na kuna sandals ,kuna watu ambayo watakuja hapa kununua viatu vile ya tano na inakuanga na pesa mingi.

Mjeshi mani akiwa na mkokoteni wa kuuza barafu ya matunda. Mkokoteni huo una mawezo mwavuli kubwa wenye maandishi na mbele kuna bango lenye picha kipande cha tikimaji kuonyesha ladha au bidhaa inayo uzwa.

Sehemu ya soko la vazi ambao viatu vya aina mbali hasa kanda mbili zinapangwa kwa wingi wa ukuta na sehemu ya chini ya banda la mbao, mwanamke mmoja anaoneka akiwa amesimama mbele ya bidhaa zilizo labda akiangalia au kuchagua viatu vya kununua, mandhari ya soko inaonyesha kuwa na kiingili au paapati niio.

Nje ya duka ambayo wameandika mpesa ama ina ndani kuna vitu vya vikulo ama viatu ama ambaye vitu vya kukula ambaye hapa unaweza tumia mpesa ama uweke kwa mpesa pesa yako.

Tunaona kisasi kikubwa cha noti za pesa zikiwa zimewekwa pamoja, noti hizi ni za sarafu za shilingi na ni za thamani ya shilingi zilizokaa na ni shilingi Kenya juu ya uso wa meza au vitambaa ambazo zimepangwa kuonyeshwa au kuhifadhiwa.

Duka la kuuza bidhaa za chakula ikiwa limebandwa kwa rangi ya blue na maandiko mengi, materemo kwenye ukuta ndani ya duka hilo kwa safu tupo lakini nje kuna imepakwa.

Mkurasa huu wa kidijitali unawawezesha wafanyabiashara kuingia kwa jina la mtumiaji na neno siri ili kutumia huduma za fedha. Kuna pia sanduku la kuitisha msaada kupitia nesi roboti.

Soko la wazi lenye watu na vibanda vya kuuza mboga. Ikiashiria shughuli za kila siku za kuuzia vyakula freshi kutoka kwenye ukulima.

Hii tunaona rafu yenye dari nyingi ya viatu vya mchezo vilivyopangwa kwa mpangilio wa bima, viatu hivi ni vya rangi mbali kama nyeupe, nyekundu, buluu, na nyeusi na ni tofauti kw miundo wa chapa kulingana na eneo hilo unasiaidia kuwa huenda ni sehemu ya soko au duka la kuuza viatu za kavu inayoonekana kati ya kuna.

Kuna mtu aliyeshikilia simu inayoonyesha menyu ya huduma za mpesa, ikiashiria matumizi ya teknolojia za simu katika kufanya biashara za kifedha kama kutuma pesa, kutoa pesa, kulipa bili.

Tunaona magari yakiwa yamepangwa kwa mstari kwenye eneo la maegesho au uwanja wa kuuzia magari, magari haya yanaonekana kuwa mapya au katika hali nzuri sana, jambo linaloelezewa kuwa eneo ni sehemu ya biashara ya magari kama vile magari ya kuuza magari au kituo cha kuagiza au kuuza magari yaliyotumika.

Aina mbalimbali za mazao za shamba, yaliyopangwa pamoja kwa ajili ya kuuza au kuhifadhi. Mbele kuna viazi vingi kubwa tofauti, huku sehemu ya juu ikionyesha mboga ya rangi tofauti manjano.

Kuna fungu la magari au magari mengi kwa mahali ama inaweza kua hafla watu wamekuja watu wakubwa ama mahali pa kuuza gari ya kutumikia ama inaweza kuwa hafla watu wameweka kupanga hapa gari.

Kundi la watu waliokusanyika karibu na magari mawili meupe na moja nyeusi, yaliyopakwa kwenye eneo la wazi, linaloonekana kuwa na sehemu la maegesho au bustani ya wazi. Mmoja wao amevaa vazi rasmi au ya kawaida na baadhi yao wamekaa juu ya boneti ya gari wengi wakiwa hivo.

Hizi gari ambazo unaona hapa zote ni gari za kuuzwa au zinaweza kuwa, vile naona mimi zinakuwa gari za kuuzwa au gari ambazo zimewekwa kwa pakingi au zimewekwa hapa na watu hao wameingia town , kwa sababu hizi gari ni gari za kununua au gari za bei kwa town .

Jengo kubwa la kisasa lenye vyoo vingi vinavyoingia mwanga wa asili likiwa la mandhari ya ndani yenye magari mengi yaliyopangwa kwa mapangilio. Hii ni sehemu ya maonyesho au duka la magari ambalo magari mapya waoshwa kwa mteja ya wenye kununua ndani ya jengo hilo.